Kijana anaonekana kuwa mlemavu wa miguu, ameshikilia vitabu vinne. Mkononi mwake kuna saa. Amevalia shati ambayo iko na maboksi boksi na anatembeza wheels zake na kuelekea darasani, na ni kijana.

Ukuta ulioandikwa, Ministry of Education Shimo La Tewa School P.O. BOX 90163 - 80100 Mombasa. Kando yake kuna geti ya shule ambayo inaelekea ndani ya shule hiyo.

Wakimbiaji wawili wako katika uwanja wamelala chini, moja ni kama ameumia. Nyuma yao kuna kibao kimeandikwa, New na nambari 41, juu yake imeandikwa Omega. Mwanariadha mmoja inaonekana anasaidia.

Ni mwanariadha. Ako katika kiwanja. Kiwanja hicho ni kikubwa na kinaonekana hakina watu. Mwanariadha amevaa shati nyeusi na shoti fupi na anafanya mchezo wa long jump . Mwanaume huyu katika picha hii tunaona anaitwa Samson Ojuka.